Bidhaa hizi zinaonekana kuwa za shughuli ya uganga au utamaduni. Mtu mmoja ambaye haonekani kwa ukamilifu ameweza kuketi kando ya bidhaa hizi. Zina rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya kijani, rangi nyekundu, rangi nyeupe pamoja na rangi nyinginezo.

Kuna wanawake wawili waliovalia blaosi zenye rangi nyeupe na suruali ndefu zenye rangi ya samawati, mmoja ameweza kuketi kwenye kiti cha plastic mwenzake anawahudumia watu ambao wanamsikiliza, wameweza kusimama, nyuma yao kuna ubao wenye rangi nyeusi.

Kuna pakiti ya dawa iliyo na rangi tofauti tofauti, kama vile, rangi nyeupe, rangi ya pinki, rangi ya samawati na rangi nyinginezo na maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo na baadhi ya maandishi yanasema, measles, mumps and rubella vaccine .

Kuna wanawake wawili mmoja ambaye ni mjamzito ameweza kulala chala sakafuni. Mwenzake ambaye anaonekana kuwa mkunga wa utamaduni anaonekana akimshughulikia. Mwanamke huyu aliyelala sakafuni ameweza kuvaa kofia pamoja na vazi lenye rangi ya pinki.

Kuna watu wawili , mmoja wa jinsia ya kiume mwingine wa jinsia ya kike. Mwanaume huyu ni mhudumu wa afya ameweza kuvalia miwani , barakoa , koti nyeupe pamoja na glovu nyeupe mkononi, anakagua mdomo wa mwanamke huyu , mwanamke huyu ameweza kujilaza huyu ni mgonjwa.

Chupa moja imeonekana ikiwa imeekelewa mahala palipo juu, chupa hii ina kifuniko chenye rangi nyeupe, na kijikaratasi chenye rangi ya kijani kibichi na nyeupe, ina maandishi mengi yalio katika lugha ya kimombo, ndani, ina bidhaa ambayo ina rangi ya udurungi.

Tenki moja ndogo ya kunawia mikono inaonekana. Ina rangi ya kijani kibichi na kuna mtungi ambao ni wa rangi nyeupe maji yanaponawiwa yanakoenda. Nyuma ya tenki hii kuna jumba ambalo limeweza kupakwa rangi pamoja na maua ya rangi ya kijani kibichi na manjano.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kike na kiume wanao onekana kusimama, wote wanatabasamu, hawa, waonekana ni wahudumu wa afya, mkononi, wameweza kushikilia simu kubwa wanazo onyesha skrini zao, wenzao wameweza kusimama nyuma na wanawatazama.

Chupa ya dawa inaonekana ikiwa imefunuliwa na kulazwa kwenye meza hii. Chupa hii ni ya rangi nyeupe ina kijikaratasi kilicho na rangi ya machungwa pamoja na rangi ya samawati. Pembe zenye rangi ya manjano zionekana kumwagika kutoka ndani ya chupa.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike, wengi wao wameweza kuvalia mavazi yenye rangi nyeupe hawa wanaweza kuwa wahudumu wa afya kwa ukaribu mwanamme mmoja anaonekana aliyevalia vazi jeupe na glavu kuna barakoa mdomoni ambaye ameishusha kidogo chini anamzungumzia mwanamke anayemskiliza kwa makini.

Mkono mmoja wa mtu anayeonekana kukua kushikilia chupa mbili za dawa. Mkono huu umeweza kuvishwa pete. Pete hizi zina rangi nyeupe, zina maandishi ambayo hayaonekani vyema, maandishi haya yameandikwa kutumia rangi nyeusi.

Kuna pakiti za dawa zenye rangi tofauti tofauti zipo zenye rangi ya pinki, rangi ya kijani, rangi ya chungwa, rangi ya samawati, pamoja na zinginezo. Zina maandish mengi madogo yalio katika lugha ya kimombo.

Kuna watu wengi waliosimama wa jinsia ya kike na kiume, wengine wanaonekana kuvalia mavazi yenye rangi nyekundu, wengine wanaonekana kuvalia mavazi yenye rangi tofauti tofauti, hawa, ni wahudumu wa afya, manthari, yameweza kupakwa kuta, rangi nyeupe na rangi nyekundu.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Kuna watoto wanaaonekana kuwa katika bidhaa spesheli iliyotengenezwa kwa kioo. Bidhaa hii inajulikaa kama incubator . Mwanamke mmoja anaonekana kumhudumia mtoto mmoja aliye kwenye bidhaa hii iitwayo incubator .

Mandhari haya ni chuliwo kuna watu wa kike na wakiume wakike ameweza kujilaza huku akionekana ahisi vyema katika mguu wake wa kulia mwanaume anaonekana kumnyoosha mguu huu ukutani kuna rangi nyeupe.

Mtu mmoja aliyejihami vyema ameweza kubeba kipulizio dawa mgongoni huku wakikitumia kupulizia mimea yake dawa. Mimea yake ina rangi ya kijani kibichi. Mwenyewe ameweza kuvalia glavu zenye rangi ya kijani, ameweza kuvalia maski, kofia na mavazi spesheli.

Hii ni mandhari ya hospitalini. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameketi kwenye kitanda na amemshikilia mtoto mdogo mchanga. Kitanda hichi ni cha rangi nyeupe. Huyu ametoka kujifungua muda usiokuwa mrefu uliopita. Ukutani kumeweza kupakwa rangi ya samawati.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume anaonekana kumbeba mwenzake alievalia koti lenye rangi ya manjano, watu wengine wanaonekana kuwatazama, mtu huyu anamsadia mwenzake kuvuka mto.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Kuna watu watatu, wazima wawili na mtoto mdogo mmoja mchanga. Mama aliyevalia kitambaa kichwa anaonenekana kuwa mamake mzazi mtoto huyu. Mwanaume, amemshikilia mtoto ameweza kuvalia shati nyeusi, hata akimtazama mtoto huku makini.

Mafuriko yanayoweza kulikumba eneo hili yanaweza kuwa yamesababishwa na mvua kubwa au mto uliovunja kingo zake . Boti ndogo zinaonekana zikiwa zimekuja kuwaokoa watu wanaoishi eneo hili . Kuna watu wengi ambao wameweza kuvalia nguo zenye rangi tofauti tofauti.

Kuna chupa nne za dawa zilizo na rangi nyeupe. Tatu miongoni mwa chupa hizi nne zimeweza kufungwa vyema na chupa moja imeweza kufunguliwa. Tembe zinaonekana zilizona rangi nyeupe pamoja na ya rangi nyekundu. Zina maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo.

Kuna pakiti ya dawa iliyo na rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya machungwa, rangi nyeupe na rangi ya samawati ,ina maandishi mengi yaliyo na rangi tofauti tofauti , baadhi ya Maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo yanasema CBD .

Mwanamume mmoja aliyechuta ameweza kuvalia mavazi yenye rangi nyekundu . Shingoni ana bidhaa zinazoshangaza anaonekana kuwa mtamaduni au mtu anayeendeleza shughuli za kiganga .

Mikono zilizo Vishwa glovu zenye rangi ya samawati zinaonekana zikikagua mdomo wa mtu mmoja. Mtu huyu anashida ya meno. Mikono imeweza kushika bidhaa spesheli ambao unatumika kukagulia kinywa hiki.

Kuna watu watatu wa jinsia ya kike. Wawili wameweza kusimama na mmoja ameweza kuketi. Aliye karibu ameweza kujifunika kichwani kutumia kitambaa chekundu anaweza kushikilia kijitambaa cheupe mkononi, huku ametabasamu.

Watu wawili wa jinsia ya kike wamevalia mavazi meupe na barokoa zenye rangi ya samawati wameweza kuketi. Wanaonekana kwa karibu wanatengeneza barakoa kutumia mashine iliyo na rangi nyeupe.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike. Aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati, shati lenye rangi nyeusi pamoja na glovu nyeupe mkononi anaonekana kuwa mhudumu wa afya na anamkagua mwenzake kwenye kinywa chake. Mwenzake ameweza kuvalia kofia nyeusi pamoja na miwani.

Haya ni mandhari ya hospitalini, mwanamke mmoja aliyeketi kwenye kiti kinachoonekana kuwa rangi ya smawati ameweza kushikilia mtoto mdogo mchanga, mtoto huyu ameweza kufunikwa kutumia kitambaa chenye rangi nyeupe, mama huyu anaonekana kuwa ametoka kujifungua muda usiokuwa mrefu.

Watu wawili wa jinsia ya kike na kiume. Wote wanaonekana kuwa wahudumu wa afya. Wameweza kuvalia barakoa na glavu nyeupe mkononi. Mwanamke ameweza kuvalia koti nyeupe na mwanaume ameweza kuvalia shati ya rangi ya kijani kibichi. Wanaonekana wakimhudumia mgonjwa mmoja.

Ni hali ya kusikitisha, kituo hiki cha afya kimeweza kuvamiwa na amfuriko, mafuriko haya yanaweza kuwa yamesababishwa na mto uliouvunja ukingo zake kutokana na mvua kubwa au mvua kubwa enyewe, kituo hii imeweza kujengwa kutumia mawe lakini imeweza kupakwa rangi nyeupe, kinaitwa Ahero County Hospital.

Bidhaa hizi zinaonekana kuwa za shughuli ya kiganga au kitamaduni. Bidhaa nyingi huwa zina rangi tofauti kama vile rangi ya samawati na rangi nyinginezo. Kuna vichupa, kuna vijikaratasi na bidhaa zinginezo.

Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mhudumu wa afya ameweza kusimama mbele na kuvalia barakoa yenye rangi ya samawati , vazi spesheli yenye rangi nyeupe na mkononi ameweza kushikilia sindano ambayo anaitumia kutoa dawa kwenye chupa. Nyuma yake kuna wahudumu wengine wa afya wanaoonekana kuketi.

Kuna vitanda vingi vya wagonjwa vitanda hivi vina rangi nyeupe moja ya rangi ya samawati, vina magurudumu mtu mmoja anayeonekana kuwa mhudumu wa afya anapita karibu na vitanda hivi.

Tenki hii ya maji ni kubwa na imeweza kutengenezwa kwa kutumia chuma imeweza kuinuliwa juu na kwa kutumia chuma nyingi na watu watatu wanaonekana watu hawa wawili wameweza kuvalia mavazi yenye rangi ya manjano na mmoja ameweza kuvalia vazi lenye rangi ya krimu.

Kuna watu watatu wawili wa jinsia ya kike wanaonekana kwa ukamilifu, hawa wanonekana kuwa wahudumu wa afya kwa vile wameweza kuvalia barakoa zenye rangi ya samawati, koti spesheli zenye rangi nyeupe na glovu nyeupe mkononi huku wakimkagua mtu aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitalini.

Kuna watoto watatu, mmoja wa kiume mvulana na wawili wasichana. Mtu mmoja ambaye ni wa jinsia ya kike anaonekana akiwa amesimama kando, huyu anaweza kuwa ni mwalimu ambaye anawatazama ,wakiwa mikono yao. Kuna tanki ya maji yenye rangi ya samawati.

Hii ni pakiti ya kuhifadhia tembe za dawa. Tembe hizi zina rangi ya manjano. Pakiti hii, ni ya rangi nyeupe pamoja na rangi ya manjano. Ina maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo na baadhi ya maandishi hayo yanasema Chilecalciferol na maandishi mengineyo.

Mandhari haya nikame. Watu wawili wa jinsia ya kike wanaonekana. Mwanamke anaonekana kuwa mkongwe na mtamaduni ameweza kukalia kiti cha plastiki kilichochakaa. Mwanamke mwingine aliye mavazi spesheli ya muuguzi anaonekana kushikilia sindano mkononi. Mwanamke huyu, ameweza kuchutama.

Mwanamke mmoja mwenye mtoto ameweza kuketi na kumshikilia mtoto wake aliyevalishwa kofia yenye rangi nyekundu. Mwanamke huyu ameweza kuvalia fulana yenye rangi nyeusi na barakoa yenye rangi nyeusi. Karibu naye kuna watu waliovalia mavazi spesheli ya rangi ya manjano wanaoonekana kuwa wahudumu wa afya.

Mikono ya mtu mmoja aliyevalia shsti nyeupe inaonekana kushika kichupa kidogo cha dawa kichupa hiki ndani yake kina tembe ambazo baadhi zimeekwa mkono mmoja na chupa kiko katika mkono mwingine.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike, wote wanaonekana kuketi. Wanaonekana kwa karibu ni watu wawili, mmoja wa kiume mwingine wa kike wakiwa wemewaza kuvalia mavazi yenye rangi ya samawati. Waonekana kuwa muuguzi wa afya. Wote wameweza kuvalia barakoa.

Kuna kibao ambacho kina maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo pamoja na picha za bidhaa mbalimbali. Baadhi ya maandishi yanasema, Dr Galazinga, powerful witch doctor, love spells that work, love charms and potions attraction charms na maandishi mengineyo.

Kuna mafuriko ambao yanaweza kuwa yameweza kusababishwa na mvuo kubwa au mto ulio vinja Kingo zake. Kuna nyumba nyingi zilizo katika mafuriko haya. Nazingine ziko na mabati mapya na mabati mengine yameweza kuzeeka. Pia Kuna miti ambayo yameweza kuonekana karibu na majumba haya.

Mwanamke mmoja anaonekana akitabasamu. Kwani ameweza kubeba bidhaa mbili zenye rangi nyeusi. Anaweza kuvalia shati yenye rangi ya kijivu, pamoja na suruali ndefu zenye rangi nyeusi. Haya ni mandhari ya hospitalini. Ukuta umeweza kupakwa rangi ya krimu.

Kuna watu wengi walioketi na wengine kusimama. Wako wa jinsia ya kike na kiume. Wanawake wameweza kuketi wawili na wamewashikilia watoto wao wachanga. Mwanaume mmoja aliyevaa kofia nyeusi, pamoja na miwani, anaonekana akimhudumia mtoto mmoja kwa kumpa, kwa kumtia dawa mdomoni.

Kuna watu wa jinsia ya kike na kiume, mwanamke mmoja aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu, ameketi huku amemshikilia mtoto wake, mwanamke mwingine aliyevalia shati lenye rangi spesheli ya manjano, anaonekana akimhufumia mtoto huyu, huyu anaweza kuwa muhudumu wa afya, wote, wameweza kuvalia barakoa.

Hizi ni bidhaa zinazotumika katika shughuli ya uganga au tamaduni za kiasili ya Afrika. Bidhaa hizi zina rangi ya udhurungi na rangi nyinginezo. Zilizokutiwa sakafuni ambayo imeweza kupakwa rangi nyekundu.

Mwanaume huyu anaonekana kuwa muhudumu wa afya, ameweza kuvalia glavu nyeupe, koti nyeupe, pamoja na miwani, anaonekana akiandika jambo fulani kwenye kijitabu chake kilicho juu ya meza mbele yake, kando yake, kuna bidhaa nyingi za daktari.

Kuna pakiti za dawa ,chupa mbili za dawa pamoja na sindano ikiwa Kwa meza , pakiti hizi zina rangi nyeupe na rangi ya manjano zina maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo na yana rangi nyeusi.

Mkono wa mtu unaonekana ukiwa umevishwa glovu zenye rangi ya samawati umeweza kushikilia kichupa kidogo cha dawa kilicho na kijikaratasi cheupe chenye maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo. Mkono huu pia umeweza kushikilia sindano katikaka ya vidole vyake.

Eneo hili limeweza kuvamiwa na mafuriko inaezakuwa imesababisha na mvua kubwa iliyoweza kunyesha au mto uliovuna kingo zake. Kuna bidhaa za usafiri wenye rangi ya manjano pamoja na pikipiki iliyobeba watu wawili.

Kuna watu wengi waliosimama wa jinsia ya kiume na kike, wote wamewezakuvalia mavazi spesheli ya rangi ya samawati. Wanaonekana kuwa wahudumu wa afya. Mwanake moja aliye tabasamu na kuvalia mavazi ya nyeusi na anaonekana akiwahutubia wote, wanamsikiliza kwa makini.

Kuna jedwali lenye rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya manjano rangi ya kijani kuna ya samawati jedwali hili pia lina maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo na baadhi ya maandishi yanasema see a headache solution .

Kuna watu watano ambao wameweza kuvalia mavazi spesheli yenye rangi nyeupe pamoja na glavu nyekundu. Mtu mmoja ameweza kubeba kupulizio dawa chenye rangi ya samawati mgongoni, anachokitumia kupulizia dawa eneo hili.

Hayo ni mandhari ya hospitali. Kuna watu wawili wa jinsia ya kiume na mwingine wa jinsia ya kike. Wa jinsia ya kiume ameweza kuketi, amevalia mavazi ya kitamaduni pamoja na barakoa mdomoni. Aliyesimama mwanamke ameweza kuvalia mavazi spesheli ya rangi ya samawati na barakoa mdomoni. Na anadunga mwanaume huyu sindano kwenye bega lake.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike wanaonekana wakipiga gumzo huku wametabasamu. Mmoja anayeonekana kuwa mhudumu wa afya na aliyevakalia kiti spesheli chenye rangi ya samawati na nyeupe, anaonekana kuwa mgonjwa. Mhudumu wa afya anaonekana kumuuliza maswali mgonjwa huyu.

Kuna watu watatu wa jinsia ya kiume mwanamme mmoja anaonekana akiwa na umri mkubwa kuliko wenzake ameweza kuketi chini na ameweza kuvalia kofia kichwani. Wenzake wanaonekana kuwa wahudumu wa afya. Mmoja wao anaonekana akimkagua mwanamme huyu aliyeketi nyuma hema anakoishi mwanamme huyu.

Kuna chupa za dawa nne zenye rangi tofauti tofauti, kuna rangi nyeupe, rangi ya hudhurungi mengine na kifuniko zenye rangi ya samawati, zina maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo ambayo mengine yanaonekana mengine hayaonekani kwa ukamilifu.

Kuna kichupa cha dawa kilichofunikwa Kwa kutumia ufuniko wa rangi ya samawati , kichupa hikikina kijikaratasi chenye rangi nyeupe na maandishi yaliyo katika rangi ya samawati . Maandishi haha yapo katika lugha ya kimombo.

Mwanaume mmoja anayeonekana kuwa mkongwe, ameweza kuvalia koti nyeupe, kofia spesheli nyeupe kichwani na mionekano yameinama huku akivitazama vitu vilivyo juu ya meza. Vitu hivi ,vinaonekana kuwa vitu vya kitamaduni.

Mwanaume mmoja aliyevalia mawanda spesheli, ana bidhaa ambayo inatoa moshi nyingi mkononi, kuna ua ambao umejengwa kutumia mabati, na kando ya ua huo kuna ua ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Kuna chupa moja ya dawa iliyowekelewa chini sakafuni, chupa hii ina rangi ya pinki, rangi nyeupe, pamoja na kijikaratasi chenye rangi ya manjano na rangi ya kijani kijikaratasi hiki kina maandishi mengi, kando yao kuna syringe inayotumiwa kutoa damu chupani humo.

Mwanaume mmoja aliyevalia vazi spesheli lenye rangi nyeupe maski usoni glovu zenye rangi ya kijani kibichi anaonekana akipuliza mgongoni akitumia kupuliza ili kuzuia kuweza kusababisha magonjwa mbalimbali

Mwanaume mmoja ameweza kuketi, ameweza kuvalia kofia. Ana ndefu zenye rangi nyeupe. Anaonekana akidungwa sindano kwenye bega lake na mwanamke, aliyevalia vazi sipesheli , lenye rangi ya samawati na balakoa mdomoni.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Mwanaume mmoja anayeonekana kuwa mhudumu wa afya ameweza kuketi huku amevalia koti lenye rangi nyeupe na mikono ameweza kuvalia glovu zenye rangi ya samawati. Mezani kuna bidhaa nyingi zenye rangi tofauti tofauti.

Kuna watu watatu, wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume. Aliyejilaza au kulazwa anaonekana kuwa mgnjwa anayehudumiwa katika mdomo wake. Wahudumu hao wameweza kuvalia barakoa mdomoni pamoja na glovu nyeupe mkononi.

Haya ni mandhari hospitalini. Watu wawili wanaume wanaonekana kuwa wameweza kulazwa. Mmoja ameweza kulala kitandani, na mwingine anaonekana kuketi huku amejishika kichwa. Ukutani kuna rangi ya krimu pamoja na rangi ya samawati.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kiume na kike na mtoto mdogo mchanga. Mwanaume huyu, aliyevalia vazi lenye rangi ya samawati, anaonekana kuwa mhudumu wa afya. Anaoneka akimpa huyu mtoto mdogo chanjo na mwanamke aliyesimama kando anaonekana kuwa mzazi wa mtoto huyu.

Hii ni chupa ndogo ya dawa ambayo imeweza kufunikwa, ina kifuniko kilicho ya rangi ya kijani kama tu chupa yenyewe, ina kijikaratasi kilicho ya rangi nyeupe moja rangi ya manjano na maandishi mengi yaliyo katika rangi ya kimombo.

Haya ni mandhari ya hospitalini, watu wawili wa jinsia ya kiume wanaonekana. Mmoja ambaye anaonekana kuwa mhudumu wa afya haonekani kwa ukamilifu. Mwanaume ambaye anaonekana kuwa anaongozwa na mhudumu wa afya, ameweza kuketi kwenye kiti, huku akifanyisha mikono yake mazoezi.

Ni hali ya kusikitisha, mafuriko yameweza kuvamia eneo hili, inaeza kuwa imesqbabishwa na mvua kubwa, au mto ulio vunja kingo zake kutokana na mvua kubwa iliyoweza kunyesha, gari moja linaonekana likipita ndani ya maji haya, na kuna miti mingi ambayo ina majani ya rangi ya kijani kibichi.

Kuna chupa ya dawa yenye rangi nyeupe pamoja na pakitidawa dawa hii inakohifadhiwa. Zote zina maandishi yalio katika lugha ya kimombo na baadhi ya maandishi haya yanasema azithromycin for oral suspension, USP .

Mezani kuna chupa nyingi za dawa ambazo ni ndogo, kwa ukaribu chupa moja iliyofunikwa inaonekana, ina kijikaratasi cheupe kilicho na maandishi yaliyo katika rangi nyeusi, maandishi haya yako katika lugha ya kimombo yanasema yellow fever vaccination.

Kuna chupa nyingi za dawa ambazo zinaonekana na kulala sakafuni, chupa hizi zinaufuniko ambao uko na rangi ya samawati na vijikaratasi vyenye maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo na nje yanasema single dose measles mumps rubella virus na maandishi mengine ya.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike, ameweza kukalia kiti cha plastiki chenye rangi ya samawati. Ameweza kuvalia vulana yenye rangi ya nyeusi na apron yenye rangi nyeupe. Ameweza kushikilia chupa mbili za dawa mkononi ambazo zina rangi nyeupe.

Kuna watu watatu wa jinsia ya kike, wote wameweza kuvalia koti zenye rangi nyeupe na mkononi wameweza kuvalia bidhaa zenye rangi nyekundu. Bidhaa hizi zina neno linalosema zipline.

Kuna kichupa kidogo Cha dawa kilicho funikwa kutumia ufuniko ambao una rangi ya samawati. Kifuniko hiki kina kijikaratasi ambacho ni ya rangi nyeupe na rangi ya samawati .Kila maandishi ya rangi nyeusi yaliyo andikwa kwa lugha ya kimombo.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike na kiume, aliyeketi ni mwanamke anaonekana kuwa mgonjwa kwa sababu kwenye bega lake la mkono wa kulia anadungwa sindano, anayemdunga sindano ni mwanamme aliyevalia kori lenye rangi nyeupe pamoja na barakoa mdomoni, huyu ni mhudumu wa afya.

Kuna chupa nyingi za dawa zilizo mezani. Chupa hizi zote zimeweza kufunikwa. Zina rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, rangi ya kijani kibichi, rangi ya samawati, pamoja na rangi nyinginezo. Nadhani pia kuna tembe za dawa.

Mezani kuna chupa za dawa zenye aina mbili. Chupa tatu zimeweza kufungwa kwa kutumia vifuniko zenye rangi ya kijani kibichi na zina rangi ya hudhurungi na chupa zingine zimeweza kufunikwa kwa kutumia rangi nyeupe na zina rangi ya kijani kibichi.

Mezani kuna chupa tatu za dawa, pakiti zinakohifadhiwa dawa hizi pamoja na mkono wa mwanadamu amabo umeweza kushikilia chupa moja, chupa hizi zina maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo na yameweza kuandikwa kutumia rangi nyeusi.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kike na kiume. Anayeonekana kwa ukaribu ni mwanamke mmoja aliyebeba lezo begani na anaonekana kukaguliwa na mtu anayeonekana kuwa mhudumu wa afya. Mtu huyu ameweza kuvalia koti lenye rangi nyeupe na ameweza kuvaa saa mkononi.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Mwanamke mmoja , aliyevalia miwani anaonekana akimfunikia mtoto mdogo mchanga aliyetiwa kwenye bidhaa spesheli liyotengenezwa kutumia kioo. Bidhaa hii kwa jina ya kimombo inajulikana kama vile Incubator .

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike na kiume, wanaume wanaonekana kuwa na ngozi nyeupe na mwanamke ana ngozi nyeusi. Wote wanaonekana kusimama na wameweza kutabasamu. Kando yao, kuna chumba kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia mabati na kina rangi ya samawati, hiki kinaonekana kuwa msala.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike wanaoonekana kwa ukaribu. Moja anakaa mhudumu wa afya aliyevalia mavazi meupe na mwingine, mwenzake anaonekana kuwa mgonjwa ambaye anatibiwa na mhudumu huyu wa afya.

Kuna kichupa kidogo cha dawa mezani. Meza hii, ina rangi nyeupe. Kando ya kichupa hiki kuna pakiti nyingi za dawa ambazo zina rangi nyeupe, rangi ya manjano, moja ya rangi nyeusi na maandishi mengi ambayo hayaonekani vyema.

Kuna pakiti mbili za dawa zinazotumika kuhifadhia tembe hizi. Pakiti hizi zina rangi nyeupe na zina maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo ya rangi nyeusi. Majina yanasema Artemether and Lumefantrine Tablets Lumificen .

Mtu huyu anaonekana kuwa mtamaduni au mganga. Ameweza kushikilia bidhaa mkononi iliyo na vitu kama manyoya. Mbele yake kuna bidhaa za shughuli ya kiganga au kitamaduni. Vyote zimeekelewa juu ya kitu kama karatasi.

Watu wawili wa jinsia ya kiume waonekana wakikimbia huku wakicheka, nzige wengi wanaonekana, nzige hawa ni waharibifu na wameweza kuvamia eneo hili na kuharibu mimea vibaya.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike mmoja ameweza kusimama na aliyelala anaonekana kuwa mgonjwa anayehudumiwa. Mdomo wake unakaguliwa na mwenzake aliyeweza kuvaa glovu nyeupe pamoja na mavazi yenye rangi ya samawati. Huyu ni mhudumu wa afya.

Kuna watu wengine wanaonekana wakicheza pamoja, watu hao ni wa kijinsia wa kiume na kike pamoja na watoto, wameweza kuvalia mavazi yenye rangi taofauti kama vile rangi nyeupe, rangi ya majano, rangi ya masawati, rangi ya nyekundu, na rangi nyingineyo.

Watu hao wanaonekana kuwa wahudumu wa afya. Wameweza kuvalia mavazi spesheli, kofia kichwani pamoja na barakoa. Wengine wameweza kuvalia glavu zenye rangi nyeupe. Wanaonekana wakimhudumia mgonjwa ambaye anafanyiwa operesheni.

Mwanamke huyu anaonekana kuwa mhudumu wa afya. Anaonekana akimnong'onezea mtu wa tatu ambaye haonekani vyema. Anaweza kumshikilia mtoto mdogo na mtoto huyu anaonekana kuwa hajihisi vyema. Mwanamke huyu ameweza kuvalia vazi la samawti iliyokolea.

Haya ni manthari ya hospitalini. Mtoto mmoja, ameweza kukesha, ameweza kuvalia shati yenye rangi nyekundu. Anamtazama mama mmoja, ambaye anaonekana kuwa mhudumu wa afya. Mwanamke huyu, ameweza kuvalia koti yenye rangi nyeupe.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kiume. Wameweza kusimama kando ya chumba ambacho kinaweza kujengwa kwa kutumia mawa na chumba hiki kinaonekana kuwa misala. Kimeweza kupakwa rangi tofautitofauti ikiweza kuandikwa maandishi tofautitofauti. Hiki kinaonekana kuwa choo cha shule fulani.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike. Wengine wameweza kuketi, wengine wameweza kusimama. Kwa ukaribu, kunaonekana watu wawili, mwanamke na mwanaume. Mwanaume amevalia mavazi meupe, anaoneka kuwa muuguzi wa afya.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike, mmoja ameweza kuketi na ameweza kuvalia blaosi yenye rangi ya kijani kibichi huku mkono wake wa kushoto ukidungwa sindano na mwenzake ambaye ni mhudumu wa afya aliyevalia vazi lenye rangi ya samawati pamoja na barakoa mdomoni.

Kuna watoto watatu wanaonekana wakitabasamu. Mmoja anaonekana kuvalia shati yenye rangi ya kijani na maandishi, mwingine anaonekana kuvalia vazi yenye rangi nyekundu, na wengine aonekana kuvalia vazi yenye rangi nyeupe na madoa doa meusi

Kuna chupa moja ya dawa iliyo mezani. Chupa hii ina kifuniko chenye rangi nyeupe na kijikaratasi chenye rangi nyeusi kilicho na maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo, baadhi ya maandishi yanasema Sol-D Vitamin D3 na maandishi mengineo.

Chumba hiki kidogo kimeweza kujengwa kwa kutumia mawe pamoja na mabati, kimeweza kupakwa katika milango yake rangi ya samawati, chumba hiki kinaonekana kuwa msala karibu nacho kuna tenki dogo la maji lenye rangi nyeusi.

Kuna kichupa kimoja cha dawa chupa hiki kina ufuniko ya rangi nyekundu kijikaratasi jeupe kilicho na maandishi mengi yaliyo katika rangi ya nyeusi maandishi yanasema MMR vaccine, measles, mumps rubella.

Mwanaume mmoja aliyevalia vazi spesheli yenye rangi nyeupe limeweza kipulizio dawa chenye rangi ya kijani kibichi kwenye mkongo wake, anakitumia kipilizio dawa hiki kupulizia dawa mimea yake.

Kuna kichupa kidogo cha dawa kilicho na kifuniko chenye rangi ya samawati juu ya meza. Kichupa hiki kina kijikaratasi chenye rangi nyeupe pamoja na rangi ya samawati na maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo. Baadhi ya maandishi yanasema: Measles, Mumps, Rubella na maandishi mengineo. Karibu nacho kuna sindano moja.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Kuna watu ambao ni wa jinsia ya kike. Watatu miongoni mwao, wanaonekana kuwa wahudumu wa afya. Wameweza kuvalia mavazi sipesheli ya rangi ya samawati pamoja na balakoa mdomoni. Mmoja ana anayemhudumia mtoto mdogo mchanga, kunaye ananongoneza mama ambaye anaonekana kuwa mjamzito.

Haya ni maandhari hospitalini. Kuna watu wawili, mmoja anakaa kuwa mhuguzi huku mwingine anaonekana kuwa mgonjwa aliyejilaza huku laso ni mwanamke mmoja ambaye anahudumiwa na mhuguzi aliyevalia glovu zenye rangi nyeupe mkononi.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike ambao mmoja ameweza kuvalia miwani pamoja na barakoa huku akimnungunuzia mwenzake ambaye ameweza kuketi na kumshikilia mtoto, aliyevalia miwani anaonekana kuwa mhudumu wa afya.

Chupa moja ya dawa inaonekana imeweza kufuli kwa kutumia kifuniko chenye rangi nyeupe. Ina kijikaratasi ya rangi ya manjano ,kijani kibichi na ina maandishi yaliyo katika wimo mweupe inayosema mwarubaini herbal drink.

Kuna chupa ya dawa ambyo imeweza kufunikwa chupa hii ni ya rangi nyeupe yana kijikaratasi ambacho kina rangi ya kijani pamoja na manjano, kijikaratasi hiki kina maandishi mingi yaliyo katika lugha ya kimombo, kando ya chupa hii kuna tembe za dawa ambazo ni za rangi nyekundu.

Kuna vichupa vingi vilivyo mezani vya dawa. Vichupa hivi vimefunikwa kwa kutumia vifuniko vilivyo na rangi ya manjano. Vina maandishi mengi yaliyo katika lugha ya Kimombo. Maandishi haya yana rangi nyeusi. Baadhi ya maandishi yanasema "Vaccina Febre" na maandishi mengineyo.

Kuna bidhaa nyingi za shughuli ya kiganga au kitamaduni. Chungwa kimoja kidogo kinaonekana kikitoamoshi mweupe ndani yake. Karibu na chungwa hiki, kuna bidhaa zingine mbalimbali ambavyo vina rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, samawati na rangi nyinginezo.

Kuna watu wengi wanaonekana kuwa karibu, kuna wanawake wawili pamoja na mtoto mdogo mchanga . Mwanamke aliyevalia koti nyeupe anaonekana kuwa mhudumu wa afya na kumdunga mtoto mdogo sindano kwenye bega lake, mama aliyemshika mtoto anaezakuwa ndiye mzazi wake mtoto huyu.

Maandhari haya yanaonekana kuwa camp na karibu ni mwanamke aliyebeba mtungi wenye rangi wa manjano mgongoni pamoja na mtoto. Mwanamke anaonekana kwenda kutega maji kwa kutumia mtungi huu.

Kuna watu wawili, mmoja wa jinsia ya kiume mwingine wa jinsia ya kike, mwanaume huyu aliyeketi anaonekana kuwa mgonjwa na anadungwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto, mwanamke aliyesimama na kuvalia glovu mkononi anaonekana kuwa mhudumu wa afya, ameweza kuvalia mavazi spesheli yenye rangi ya manjano na barakoa mdomoni.

Watu wengi wameweza kupiga foleni. Ni wa jinsia ya kiume na kike. Kwa umbali, watu wengine wanaonekana waliovalia mavazi meupe ,wanaowapa watu hawa chakula. Kuna mitungi ambayo ni ya manjano pamoja na ndoo ambazo ni za rangi ya kijani kibichi.

Haya ni mandhari ya hospitalini , kuna watu wanne wawili wa jinsia ya kiume na wawili wa jinsia ya kike . Wa jinsia ya kike wanaonekana kuwa wahudumu wa afya na wameweza kuvalia mavazi spesheli , koti zenye rangi nyeupe na barakoa zenye rangi ya samawati mdomoni .

Kuna watu watatu, wawili wanaonekana kuwa wauguzi wa afya, wameweza kuvalia mavazi spesheli ya rangi ya samawati ,aliyelazwa anaonekana kuwa mgonjwa anayekagukiwa na mmoja wa wauguzi ambaye ni mwanaume katika mapua yake. Ukuta zimeweza kupakwa rangi nyeupe .

Kuna watu wengi wa jinsia ya kike, wanaoonekana kwa ukaribu na kina mama wawili, mmoja ameweza kuketi na kumshikilia mtoto wake, mwingine aliyesoma na kumhudumia mtoto huyu anaonekana kuwa mhudumu wa afya. Ameweza kuvalia aproni yenye rangi nyeupe pamoja glovu nyeupa mkononi.

Kuna tembe za dawa ziliohifadhiwa mahali spesheli zinakohifadhiwa, tembe hizi zina rqngi ya kijani kibichi, kuna neno moja iliyo katika lugha ya kimombo na neno hilo ni Ibuprofen.

Ni meza nyekundu iliyotengenezwa na plastiki, kuna chupa nyingi ndogo na kubwa zinazoonekana kuwa za dawa ,chupa hizi zina rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, rangi ya kijani kibichi ,rangi ya manjano

Mndhari haya ni kame, kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike pamoja na watoto. Wote wanaonekana kuwa wamekuja kuteka maji. Wana mitungi nyingi iliyo na rangi ya manjano, rangi nyeupe pia rangi nyeusi.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kike, wanaoonekana Kwa ukaribu ni mwanamke mmoja aliyeketi ameweza kumshikilia mtoto mdogo mchanga. Mwanamke mwingine aliyesimama na kumkagua mtoto ameweza kuvalia blausi yenye rangi nyeupe inayoonekana kwa mhudumu wa afya.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ameyeweza kuketi kwenye kiti cha plastiki chenye rangi nyeupe. Anaonekana akimshika mtoto mdogo mchanga aliyetiwa kwenye mashine ya spesheli inayojulikana kwa almarufu kwa kimombo kama vile incubator.

Kuna watu wawili wanaoonekana kuteka maji, wa jinsia ya kiume na kike. Mwanamke ameweza kuvaa aproni yenye rangi ya kijani kibichi na mwanaume ameweza kuvalia shati ya rangi nyeusi. Kuna kijumba spesheli cha kuhifadhia maji ambacho kimeweza kupakwa rangi nyeupe pamoja na rangi ya samawati.

Watu wanne wa jinsia ya kike, mkono wa mtu wa tano inaonekana ijapo huyo mtu haionekani Kwa ukamilifu. Mwanamke mmoja aliyevalia kitambaa kichwani anaonekana akiwa ameketi huku wenzake wakikagua maskio yake wote wameweza kuvalia blousi zenye rangi nyeupe.

Kuna chupa ya dawa iliyo na rangi ya machungwa iliyo kando ya pakiti yake, chupa hii imeweza kufungwa , karibu nayo kuna pakiti ya tembe ambayo ina rangi nyeupe pamoja na samawati ina neno lililo katika lugha ya kimombo ambalo linasema Alphamox .

Kuna watu wengi wa jinsia ya kike na kiume waliosimama. Wameweza kuvalia mavazi yenye rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyeupe, rangi nyeusi, rangi ya manjano, rangi nyekundu na rangi nyinginezo. Wengine ni wahudumu wa afya na wengine wamekuja kutafuta huduma hizi za kiafya.

Watu wengi wa jinsia ya kike, wanaonekana kwa ukaribu ni wanawake awili, mmoja anaonekana ni muhudumu wa afya na ameweza kuvalia mavazi meupe, huku akimkagua mwenzake aliyeketi akimtazama.

Mikono ya mtu mmoja inaonekana ikiwa imeshikilia chupa ya dawa yenye rangi nyeupe pamoja na kadi ya hospitalini. Mtu huyu anaonekana kuwa wa jinsia ya kike kwa vile ambavyo ameweza kufunika miguu yake kwa kutumia leso. Karibu naye kuna bidhaa zilizo na rangi tofauti kama vile nyekundu na rangi nyinginezo.

Haya ni manthari ya hodpitalini, kuna qatu wawili mmoja wa jinsiabya kike na mwingine wa jinsia ya kiume, mmoja wa jinsia ya kike aliyevalia vazi la samawati anaonekana kuwa muhudumu wa afya, akimhudumia mwanaume huyu ambaye ameweza kulazwa kwenye kitanda chenye rangi ya kijani, ukutani kuna rangi nyeupe.

Kuna mwanamke mmoja, aliyetabasamu. Ameeza kuvalia nguo yenye rangi nyeupe na visitari vieusi. Nyuma yake, kuna ukuta ulioweza kupakwa rangi pamoja mandishi yaliyo katika lugha ya kimombo, yanayosema, fine tough dental care .

Kuna watu wanne watatu wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume , wote wameweza kuvalia barakoa . Wawili mingoni mwao, mwanaume na mwanamke wanaonekana wakinawa mikono yao kutoka kwenye tenki ndogo ya maji iliyo na rangi ya samawati.

Haya yanaonekana kuwa maanthari ya maabara. Mitungi mingi ya gesi inaonekana ikiwekwa vyema. Mtu mmoja aliyevalia kofia ya usalama nyeupe, pamoja na barakoa ya rangi ya samawati, na koti ya rangi nyeupe, anaonekana akisimama karibu na mitungi hii ya gesi.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike. Hawa wanakaa kuwa wahudumu wa afya. Wameweza kuvalia mavazi spesheli, blausi zenye rangi nyeupe, pamoja na sketi na suruali refu, yenye rangi ya samawati. Mandhari yanapendeza na kuna vitu vingi vya rangi ya nyeupe.

Mwanaume mmoja anayeonekana kuwa mhudumu wa afya ameweza kuketi huku amevalia barakoa nyeupe, koti spesheli yenye rangi nyeupe pamoja na glovu mikononi. Anaonekana akikagua bidhaa fulani kwa makini . Mezani kuna dawa nyinginezo nyingi.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume aliyevalia shati la rangi nyeupe anaonekana akisimama huku akilitazama bango lililo katika posti ya stima. Bango hilo lina maandishi mengi, baadhi ya maandishi haya yanasema biashara, nyota na maandishi mengineyo.

Kuna watu wawili wanaonekana kuwa wahudumu wa afya . Wote wameeza kuvalia mavazi meupe . Inaonekana kwa ukaribu ameweza kuvalia maski , glovu zenye rangi ya kijani na mgongoni ameweza kubeba kipulizio chenye rangi ya samawati anacho kitumia kupulizia dawa.

NI hakinya kusititisha ajali mbaya barabarani imeweza kufanyika iliyohusisha magari makubwa mawili ,basi moja la abiria pamoja na gari la mafuta. Watu wengi wamesimama wakishuhudia wakiwa wamevalia nguo zenye rangi tofauti tofauti.

Haya ni mandhari ya ukulima ,mwanaume mmoja aliyesimama ameweza kuvalia sweta yenye rangi nyeusi pamoja na kaptura yenye rangi ya pinki mgongoni ameweza kubeba kipulizio cha dawa chenye rangi ya samawati anachokitumia kupulizia mimea yake dawa.

Kuna mikono ya watu watatu inaonekana ,ya watu wazima wawili na mtoto mmoja aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu . Mtu mmoja ameweza kushikilia kalamu na anaitumia kumchorea kumpaka rangi mtoto huyu kwenye kidole chake.

Kuna watu wawili wenye jinsia ya kike. Wote wameweza kuketi. Ukuta umeweza kupakwa rangi nyeupe. Aliyevalia koti nyeupe anaonekana kumkagua mwenzake ambaye ameweza kuvalia shati nyeusi. Aliyevalia koti kaonekana kuwa mhudumu wa afya.

Mwanamme mmoja aliyevalia mavazi yenye rangi ya samawati anaonekana akishangilia huku ameinua mkono wake wa kushoto juu. Kando yake kuna banner yenye maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo. Baadhi ya maandishi yanasema"Waters Deep", maandishi mengine hayaonekani vema.

Ni hali inayotia hamaki. Moto umeweza kuvamia eneo hili. Majumba yanaonekana yakiteketeza, majumba haya, yanaonekana kuwa ya mabati. Moto unaweza kusababisha uharibifu mkubwa au hata kupelekea vifo.

Watu wawili, wa jinsia ya kike, wanaonekana. Mmoja aliyeinua kidole chake cha gumba, anayeonekana kuwa mgonjwa na mwenzake aliyevalia kofia ya rangi ya samawati, miwani pamoja na glovu mikononi anaonekana kuwa mhudumu wa afya.

Kwenye sakafu kuna chupa tatu za dawa pamoja na pakiti mbili. Chupa hizi mbili zina vifuniko vyenye rangi nyeupe pamoja na kifuniko chenye rangi ya manjano. Pakiti hizi zina maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo.

Ni hali ya kusikitisha. Moto umeweza kuuvamia msitu. Wanaume wawili wanaonekana wakijaribu kuudhibiti. Wameweza kuvalia mavazi spesheli yenye rangi ya manjano na kofia pamoja na glovu, inafaa kuwaepusha na ukali wa moto huu. Msitu huu ni muhimu katika mazingira yetu.

Kuna watu wanne watatu wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume. Watatu miongoni mwao wanaonekana kuwa wahudumu wa afya wameweza kuvalia koti zenye rangi nyeupe na mmoja ambaye ni mwanamke anaonekana kuwa mgonjwa.

Chupa ndogo ya dawa ina kifuniko kilicho na rangi ya pinki na kijikaratasi chenye rangi nyeupe. Kijikaratasi hiki kina maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo na neno moja linaonekana linalosema polio vacc na lingine hit maker pamoja na maneno mengine mengi.

Kuna bidhaa nyingi za shughuli ya kiganga au kitamaduni zinazoonekana. Zimeweza kuekelewa juu ya kitambaa chekundu na cheusi vilivyotandikwa sakafuni , mtu mmoja ambaye japo haonekani kwa ukamilifu ameweza kuvalia mavazi meusi.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Kuna wanawake wawili, mmoja anaonekana kuwa mhudumu wa afya. Ameweza kuvalia vazi spesheli ya rangi nyeupe na kuvalia blausi lenye rangi nyekundu na mwengine anayeonekana kuwa mgonjwa aliyekuja kutibiwa ameweza kuvalia kitambaa cheusi kichwani.

Watu wawili wa jinsia ya kike wanaonekana wakiwa wamesimama kando ya gari hili, ambao lina vioo na zenye rangi nyeusi. Watu hao wameweza kuvalia blausi zenye rangi nyeupe, glavu nyeupe mkononi pamoja na barakoa, wanaonekana kuwa wahudumu wa afya.

Kuna mikono ya watu wawili, mkono wa mtu mmoja umeweza kuvishwa saa pamoja na mavazi meupe na mtu huyu anaonekana kuwa muuguzi wa afya mwenzake ananonekana kuwa mgonjwa kwa vile ambavyo mkono wake umeweza kufungwa.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike. Mmoja ameweza kuvalia nguo zenye rangi ya samawati na nyeusi. Mwingine ameweza kuvalia blausi yenye rangi nyeupe. Mwenye ameweza kuvalia nguo nyeupe anaonekana akichota maji, huyo mwingine anaonekana akiwa ameshika bidhaa inayotoa maji ina rangi ya samawati.

Hayo ni mandhari ya hospitalini. Kina mama wengi wanaonekana wameketi huku wako kwenye foleni. Mama aliye mbele anaonekana kuwa ameshikilia mtoto, anaye mhudumia anaonekana kuwa mhudumu wa afya amevalia mavazi yenye rangi ya samawati.

Haya ni mandhari ya hospitalini, watu wawili waliovalia kofia, barakoa nyeupe pamoja na mavazi specieli yenye rangi ya kijani kimbichi wanaonekana kuwa wahudumu wa afya, wanamshughulikia mtu ambaye anaonekana kuwa mtoto aliyelazwa.

Mezani kuna chupa nyingi za dawa ambazo zina rangi tofauti tofauti, kama vile nyeupe nyeusi na rangi ya hudhurungi, zote zina vijikaratasi ambavyo vina rangi nyeupe rangi ya manjano rangi ya samawati na vijikaratasi hivi vina maandishi yaliyo katikaa katika lugha ya kimombo.

Kuna chupa moja ya dawa ambayo ina rangi nyeupe pamoja na kifuniko cha rangi nyekundu. Chup hii ina kiji karatasi kilio na maandishi mengi katika lugha ya kimombo, na baadhi ya maandishi yanasema, " iron challet, tiredness and fatigue reduction, red blood cell formation" na maandishi mengine.

Kuna chupa nne za dawa ambazo zina rangi tofauti tofauti. Ipo yenye rangi ya udhurungi, rangi ya samawati na rangi nyeusi. Zote zimeweza kufunikwa. Zote zina vijikaratasi ambavyo vina maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo.

Kuna chupa ya dawa ambayo inakifuniko chenye rangi ya manjano, imeweza kufunikwa. Ina kijikaratasi chenye rangi nyeupe kilicho namaanisha yaliyo katika lugha ya Kimombo. Baadhi ya maandishi yanasema, MMR Measles, Mumps, Rubella. Kando yake kuna sindano.

Kina mama wameweza kuketi, mmoja aliyevalia shati nyekundu ameshika mtoto mkononi

Kuna watu wawili wa jinsia ya kiume , mmoja ameweza kuketi , mwingine ameweza kusimama , aliyesimama ameweza kuval ia koti yenye rangi nyeupe , anaonekana kuwa mhudumu wa afya . Aliyeketi anaonekana kuwa mgonjwa aliyekuja kupokea matibabu na anamtazama kwa makini mhudumu huyu wa afya.

Kuna watu watatu wawili wa jinsia ya kiume na mmoja ya jinsia ya kike, wanaume hawa wanaonekana kuwa wahudumu wa afya wameweza kuvalia barakoa mavazi spesheli pamoja na glovu nyeupe mkononi, wanonekana kumkagua mwenzao wa jinsia ya kike ambaye ameweza kijilaza kufungua mdomo wake.

Kuna watu watatu, wawili wa jinsia ya kiume na moja wa jinsia ya kike, Aliyelazwa ni mwanamke akionekana kuwa mgonjwa anahudumiwa na wanaumme hawa wanaoonekana kama wahudumu wa afya. Wote wanaonekana kuvalia glovi nyeupe mkononi, pamoja na barakoa mdomoni.

Chupa mbili za dawa zinaonekana zikiwa kando ya pakiti inayotumiwa kuhifadhia dawa. Pakiti hii ina rangi nyeupe pamoja na rangi ya kijani ina maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo yameweza kuandikwa kutumia wino mweusi.

Kuna paketi ya dawa iliyo na rangi nyeupe, rangi ya majano pamoja na rangi ya samawati. Na maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo. Baadhi ya maandishi yanasema please keep shown only medicine, keep out of reach of children. Stamaril.

Kuna chupa tatu za dawa. Zote zimeweza kufunikwa ,moja ina rangi nyeupe na zingine mbili ina rangi ya hudhurungi ,zina maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo na baadhi ya maandishi yanasema measure medicalcium pure calcium.

Watu wengi wa jinsia ya kike na kiume wanaonekana wakiwa wamesimama pamoja wakiwasikiliza wanaume watatu. Wanaume hao wanaonekana kuwa hudumu wa afya. Wote wameweza kuvalia mavazi meupe. Huko mwanaume mmoja aliyevalia mavazi ya rangi nyeusi.

Hizi ni bidhaa zinazotumika kwenye shuguli za kitamaduni au shuguli za kiganga, huku karibu ni chupa moja iliyofungwa kwa kutumia ufuniko mweupe, na ndani yake una bidhaa iliyo na rangi ya uthurungi.

Kuna chupa ya dawa iliyofungwa vyema. Chupa hii ina kijiaratasi kilicho na maandishi mengi yaliyoandikwa kutumia wino tofautitofauti. Maandishi haya, baadhi yao yako kwenye kugha ya kimombo na yanasema for my cuticles, Vitamin D3 na maandishi mengine mengi.

Kuna watu wawili, mmoja wa jinsia ya kiume, mwingine wa jinsia ya kike. Huyu mwanamke huyu aliyeketi kwenye kiti chenye rangi ya samawati, anaonekana kuwa mgonjwa anayekaguliwa mdomo wake. Mwanaume huyu aliyevalia koti yenye rangi nyeupe, barakoa yenye rangi ya manjano na glavu nyeupe mkononi, ni mhudumu wa afya na anamkagua mgonjwa huyu.

Mezani kuna kichupa cha dawa sindano pamoja na tembe nyingi, kichupa hiki kina ufuniko yenye rangi ya kijani kibichi, kijikaratasi cheupe na maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo yanayosema Measles, Rubella, Mumps.

Kichumba kimoja kidogo kilichojengwa kwa kutumia mawe kimeweza kupakwa rangi ya samawati rangi ya krimu na kutiwa mabati juu yake . Watu ambao ni wa jinsia ya kike pamoja na watoto wanaonekana kuchota maji kutumia vibuyu ambayo ni vya rangi ya manjano.

Mezani kuna chupa nyingi za dwa ndogo pamoja na sirinji , baadhi ya chupa zina vijikaratasi zenye rangi ya nyeupe namaandishi yaliyo katika lugha ya kimombo maandishi haya yanasema measles , mumps, rubela virus .

Watu watatu wanaonekana. Wawili wanaonekana kuwa wahudumu wa afya, na wote ni wanawake. Wameweza kukalia kofia spesheli na mmoja ameweza pia kufunika nyuso zao, wameweza pia kufunika mdomo wao kutumia barakoa. Mkononi wameweza kuvalia glove zenye rangi nyeupena mavazi meupe. Waonekana kumkagua mgonjwa ambaye ameweza kulazwa kitandani

Kuna watu watatu, wawili wameweza kusimama na mmoja anaye onekana kuhudumiwa kujilaza au Kulazwa. Mdomo wake unakaguliwa. Wanao simama wanaonekana kuwa wahudumu wa afya waliovalia barakoa, mavazi spesheli yenye rangi nyeupe na samawati na glovu mkononi mwao.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Kuna watu watatu, wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume. Mwanaume aliyevalia barakoa, pamoja na miwani na mwanamke aliyesimama na kuvalia barakoa, glavu nyeupe, wanaonekana kuwa wahudumu wa afya. Aliyejilaza au kulazwa, kuonekana kuwa mgonjwa anayeshughulikiwa na mwanaume aliyevalia miwani na barakoa.

Haya ni mandhari ya hospitalini, mwanamke mmoja anayeonekana kuwa muuguzi wa afya ameweza kuvalia mavazi spesheli yenye rangi ya samawati na glovu nyeupe mkononi na amemshikilia mtoto mdogo mchanga. Kuta zimeweza kupakwa rangi nyeupe na milango imeweza kupakwa rangi ya kijani.

Haya ni mandhari ya hospitalini , mtu mmoja wa jinsia ya kike anaonekana akimshughulikia mtoto mmoja mchanga , mwanamke huyu ameweza kuvalia mavazi spesheli ya rangi ya samawati na miwani machoni ukutani kumeweza kupakwa rangi ya samawati .

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike, mmoja aliyeketi anaonekana kumshikilia mtoto mdogo mchanga mkononi anaweza kuwa mamake mzazi, aliyesimama na kuvalia vazi yenye rangi nyeupe anaonekana kuwa mhudumu wa afya na anamkagua mtoto huyu aliyeshikwa na mama aliyeketi.

Bidhaa hizi zinaonekana kuwa za shuguli ya kiganga au kitamaduni, kuna kitambaa chekundu kilichotandikwa chini na kingine cheusi juu yake na bidhaa zingine muudhi kuonekana kama pembe imeeza kuekelewa juu, miguu ya mti inaonekana ikiwa kando ya bidhaa hizi.

Kuna watu watatu, wawili wa jinsia ya kiume na mwengine wa jinsia ya kike. Mwanamume aliyeketi anaonekana kuwa mgonjwa anayehudumiwa na wenzake wawili ambao wanaonekana kuwa wahudumu wa afya. Mwanamke ameweza kuvalia vazi yenye rangi ya samawati pamoja na glovu nyeupe mkononi na mwanamume mwengine ameweza kuvalia shati nyeupe ameweza kusimama nyuma ya mgonjwa huyu.

Kuna tembe za dawa ambazo ni za rangi ya manjano na zimeezwa kuekwa ndani ya pakiti zinakohifadhiwa tembe hizi , pakiti hii ni ya rangi nyeupe ina maandishi yaliyo katika lugha yakimombo na baadhi ya maandishi yanasema azinthromicin tablets na maandishi mengineo .

Haya ni mandhari kame , mimea mingi inaonekana kukauka japo kuwa mbali kuna mti mmoja unaoonekana kuwa na majani yenye rangi ya kijani kibichi, kuna mahala ambao pametengenezwa pa kuishi

Kuna watu watatu mwanamme mmoja, mwanamke mmoja pamoja na mtoto mdogo mchanga. Mwanamke huyu ameweza kumshika mtoto huku akiwa ameketi. Mwanamme aliyesimama na kuvalia koti nyeupe anaonekana kuwa muhudumu wa afya na anamhudumia mtoto huyu.

Ni hali ya kusikitisha mafuriko yameweza kuvamia eneo hili. Mafuriko yanaweza kuwa yamesababishwa na mto uliovunjika kingo zake, na mvua kubwa iliyoweza kunyesha. Majumba mengine hafifu yameweza kuporomoka ambayo yameweza kujengwa kutumia mabati. Majumba mengine yaliyojengwa na mawe yana onekana kwa umbali.

Kuna watu wengi wa jinsia wa kike na kiume ambao wameweza kusimama ,wengi wameweza kuvalia barakoa , wameweza kuvaa mavazi tofauti tofauti kama Vile nyeusi, nyeupe , samawati na rangi nyinginezo . Wote wanaonekana kumsikiliza mmoja anayewazungumzia.

Haya ni mandhari ya hospitalini , kuna watu watatu wanaoonekana kwa ukamilifu wanawake wawili na mwanaume mmoja. Mwanaume huyu ameweza kuvalia miwani na anaonekana akimkagua mtoto mdogo aliyelele kwenye kitanda . Mama ambaye anaweza kuwa mamake mtoto huyu amesimama kando amevalia glosi nyeupe na anatabasamu.

Kunao wawili mwanaume mmoja namwanamke . Mwanamke ameweza kuvalia mavazi yenye rangi ya samawawti , kitambaa chenye rangi ya samawati kichwani pamoja na barakoa mdomoni ya rangi ya samawati anaonekana kuwa mhudumu wa afya anamhudumia mwanaume ambaye ameweza kujilaza kwenye kitanda kilicho na rangi ya kijani kibichi amweweza kuvalia miwani.

Watu wawili wa jinsia ya kike wanaonekana wakiwa wamesimama huku wakinong'onezeana . Hawa waonekana kuwa wahudumu wa afya na wamevaa glovu zenye rangi nyeupe . Karibu nao kuna watoto wengi wadogo wachanga ambao wamehifadhiwa mahala spesheli. Watoto hawa wanaonekana kuwa waliweza kuzaliwa kabla ya siku zao kutimia.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kike na kiume ambao wameweza kupanga foleni. Wapo waliosimama, wengine walioketi. Kwa ukaribu ni mwanaume mmoja aliyevalia vazi lenye rangi nyeupe na barakoa huku akiwa ameketi, anahudumiwa na mwanaume mwingine anayeonekana kumdunga sindano kwenye bega la lake.

Kuna chupa tano za dawa pamoja na pakiti zinakohifadhiwa chupa hizi za dawa. Pakiti hii ina rangi ya manjano, nyeupe, pamoja na rangi nyekundu. Ina maandishi mingi yaliyokatika lugha ya kimombo.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike, ambao wanaonekana kuwa wahudumu wa afya. Wanaonekana kumshughulikia mtoto mdogo, mchanga aliyezaliwa muda usio kuwa mrefu uliopita. Wote wameweza kuvalia glavu nyeupe, barakoa yenye rangi ya samawati mdomoni, pamoja na kofia spesheli kichwani.

Mandhari haya ni kame , mwanamke aliyevalia kitambaa kichwani anaonekana akiwa amesimama tisti . Kando yake kuna mitungi mingi inayotumika kuchota maji . Mitungi ina rangi tofauti tofauti kama vile manjano , kijani kibichi , nyeupe na rangi nyinginezo .

Haya ni mandhari ya hospitalini. Mna watu wawili, mmoja wa jinsia ya kiume mmoja ni mtoto mdogo msichana. Mwanaume huyu aliyevalia koti nyeupe pamoja na miwani machoni, anaonekana kuwa muuguzi wa afya. Mtoto aliyeketi kwenye kitanda anaonekana kuwa mgonjwa anayeshughulikiwa na daktari huyu.

Kuna tembe tatu za dawa ambazo zina rangi nyeupe. Nyuma ya tembe hizi, kuna pakiti zinakohifadhiwa. Pakiti hii ni ya rangi nyeupe na ina maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo. Baadhi ya maandishi yanasema " Arthromycin tablets ip ".

Haya ni mandhari ya hosipitalini. Kuna watu wawili wa jinsia ya kike, ambaye mmoja aliye jicho anaonekana kuwa mkubwa, au mwenye umri mkubwa, kuliko anayemhudumia. Wote wameweza kuvalia balakoa. Aliyesimama, anaonekana kuwa mhudumu wa afya, anaonekana akimdunga sindano kwenye mkono wake wa kushoto begani.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume anayeonekana kuwa na majeraha mabaya kichwani ameweza kulazwa kitandani. Kitanda hiki kinaonekana kuwa cha zahanati ndogo. Ukutani kuna rangi ya samawati na krimu.

Haya ni mandhari ya afya . Kuna wahudumu wengi wa afya waliovalia spesheli yenye rangi ya manjano na barakoa zenye rangi ya samawati mdomoni . Mwanamke mmoja aliyeketi anaonekana kumshika mtoto mdogo mchanga aliyevishwa kofia yenye rangi nyekundu.

Kuna watu wengi ambao wameweza kuvalia mavazi spesheli yenye ya rangi ya nyeupe . Wameweza kubeba vipulizio dawa mgongoni na wanaweza kupulizia mimea hii dawa. Mimea hii ina rangi ya kijani kibichi.

Trekta moja yenye rangi ya inaonekana ikilipomoa jengo moja. Kando ya jumba hili kuna ghorofa refu. Afisa wawili wa kulinda usalama waonekana wakiwa wamesimama kwa umbali wakishuhudia shughuli hii.

Kuna watu sita. Watano wa jinsi ya kiume na moja wa jinsia ya kike. Wote wameweza kuvalia barakoa. Baadhi yao, wanaonekana kuwa maafisa wa kulinda usalama. Wameweza kuvalia sare zao rasmi za kikazi.

Kuna watu wawili, mwanamke mmoja pamoja na msichana, wote wameweza kuvalia barakoa. Mwanamke huyu anaonekana kumwekea mtoto huyu sabuni mkononi akaweze kunawa nayo mikono. Nyuma yao kuna tenki yenye rangi nyeusi.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike. Wengine wanaonekana kusimama huku wakipiga gumzo, wengine wakionekana wakitembea. Kwa ukaribu, kuna mwanamke mmoja, aliyevalia barakoa pamoja na glovu mkononi. Anaonekana kuwa, mhudumu wa afya.

Haya ni mandhari ya hosipitalini. Mwanamke mmoja, aliyevalia vazi jeusi, anaonekana kumshughulikia mtoto mdogo mchanga, aliyezaliwa, muda usiokua mrefu uliopita. kuta za mandhari haya zimeweza kupakwa rangi nyeupe.

Chupa ndogo za dawa zinaonekana mezani na zina rangi nyeupe inayoonekana kwa ukaribu ni chumba ambayo imeeza kufunikwa kutumia kifuniko cheupe na ina maandishi yaliyo katika rangi nyeusi, neno moja iliyo katika chupa hili linasema Ibuprofen.

Chupa za dawa zenye rangi nyeupe zinaonekana kuwa juu ya meza yenye rangi ya samawati. Inayoonekana kwa ukaribu, ni chupa ya dawa iliyo na maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo. Maandishi hayo yanasema, pills for sex .

Kuna chupa ya dawa iliyo na rangi nyeusi ,imeweza kufunikwa kutumia kifuniko cha rangi nyeupe ,chupa hii ina karatasi iliyozunguka iliyo na maandishi mengi iliyo na rangi nyeupe , rangi ya manjano, rangi ya nyekundu. Baadhi ya maandishi yanasema Bali jam.

Hiki kinaonekana kituo cha afya. Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike, waliovalia mavazi meupe, glove nyeupe mkononi pamoja na balakoa za rangi ya samawati. Wanaonekana kuwa wahudumu wa afya. Wengine, wanaonekana kuwa wagonjwa waliokuja kutibiwa.

Haya ni mandhari ya hospitalini , kuna watu wawili ambao wameweza kuvalia mavazi ya rangi nyeupe , mmoja nin wa jinsia ya kiume mwingine ni wa jinsia ya kike. Wa jinsia ya kiume anaonekana kuwa mhudumu wa afya na wa jinsia ya kike anaonekana kuwa mgonjwa amekuja kutafuta matibabu. Ukutani kuna rangi ya samawati.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kike. Mwanamke mmoja anayeonekana kwamba ajihisi masikio vyema ameweza kuketi. Kando yake anahudumiwa na mwanamke aliyevalia shati jeupe pamoja na glove nyeupe mkononi. Huyu pamoja na wenzake, wanaonekana kuwa wahudumu wa afya.

Muuguzi mmoja wa jinsia ya kike anaonekana akiwa ameshikilia mtoto mdogo mchanga ambaye anaonekana kumbe ametoka kuzaliwa muda isiokuwa mrefu uliopita. Amevalia miwani, barakoa ya rangi ya samawati.na anaonekana akitabasamu.

Watoto wawili, mvulana na msichana waonekana kunawa mkono yao. Wananawa kutumia maji ambao unatiririka kutoka kwa mtungi wa rangi nyekundu. Nyuma yao kwa umbali kunaonekana jengo ambalo ni kama darasa lililo na maandishi katika rangi nyeusi

Kuna chupa ndogo ya dawa ambayo imeweza kuanguka mezani. Ina maandishi mengi yaliyo katika lugha ya komombo. Yaliyoandikwa kwenye karatasi ya rangi ya samawati. Karibu na chupa hili kuna tembe nyingi za dawa ambazo ni za rangi nyeupe.

Mandhari haya yaonekana ya hospitalini, mwanamke moja aliyeketi kitandani anaonekana kuwa mama mzazi ambaye, ameweza kujifungua muda husiokuwa mrefu uliopita, watu wengine waonekana kisimama kando yake ambao ni wengi , wengine wa kiume wengine wa kike. Mwanamke moja aliyevalia vazi nguo la manjano aonekana akimnong'enezea aliyeketi kitandani.

Kuna watu wengi wao wanaonekana kuwa wa jinsia ya kiume na mmoja aliyevalia shati jeupe anaonekana kuwa wa jinsia ya kike . Wote wanamtazama mwanaume mmoja aliyevalia suti ya rangi ya samawati anapo ikagua chombo kilicho na rangi nyeupe , samawati na rangi ya machungwa.

Kuna mafuriko ambayo yaweza kuwa yamesababishwa na mvua kubwa iliyoweza kuonyesha katika eneo hili. Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike ambao wanaizunguka manyata yao. Wote wanaonekana kuwa wa asilia wa kimasai. Manyata ni nyumba ambalo wanaoishi ndani.

Kuna kichupa kidogo ambacho kimeweza kufunikwa. Chupa hiki ni cha rangi nyeupe. Kina karatasi iliyoizunguka ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Karatasi hii ina maandishi iliyo katika rangi nyeusi na yanasema "Ngiri sugu for Hernira".

Barabarani kuna mafuriko mengi, chanjo chake chakuwa mvua ulioweza kunyesha kwa umbali unaonekana kuna msingamano wa magari wengi, watu wanaonekana kupita kando ya barabara .Barabarani pia kuna mwanaume mmoja aliyena troli ya kibeba mzigo.

Haya ni mandhari hospitalini. Kuna watu wengi ambao waonekana kulazwa ambao ni wagonjwa na wengine ambao wamekuja kuwatembelea. Anayeonekana kwa ukaribu ni mwanamme mmoja ambaye anaonekana kuumia sana katika mguu wake wa kushoto.

Haya ni manthari ya darasa. Kuna wanafunzi wengi walioketi na mwingine anaonekana kusimama mbele ya darasa kando ya mwalimu. Wote waonekana kuvalia barakoa. Nyuma yao kuna ubao ulio upakwa rangi nyeusi pamoja na maandishi ubaoni.

Kuna vitu vingi vya kushangaza viliyowekelewa juu ya leso iliyotandikwa. Vina rangi tofauti tofauti. Vingine vina rangi ya kijani kibichi, vingine rangi ya udhurungi na rangi nyinginezo. Inaonekana pia juu ya vitu hivi, vinaweza kuwa vya utamaduni ama vya shughuli za kiganja.

Mbao moja lililopakwa rangi nyeupe linaonekana likiwa na maandishi yaliyo katika rangi nyekundu , rangi ya samawati na rangi nyeusi. Baadhi ya maandishi yanasema , tiba ya magonjwa , nguvu za kiume , mshipa wa ngiri na maandishi mengineo. Chupa nyingi pia zinaonekana , ambao zinaonekana kana kwamba kuwa za dawa ya kiyenyeji.

Haya ni mandhari ya ukulima wa mahindi. Kuna mahindi mengi yaliyo na rangi ya kijani kibichi. Mahindi moja, imeweza kuvamiwa na nzige wengi. Nzige hawa wana rangi ya hudurungi na rangi ya kijivu. Wanaweza kusababisha uharibifu mkubwa kwa mahindi haya.

Tembe tano zinaonekana kuwekelea juu ya meza ambayo ina rangi nyeupe. Karibu nazo, kuna glasi ya maji ambayo ina maji ndani yake. Pakiti ya dawa, iliyo na rangi nyeupe, inaonekana pia kuwemo mezani na ina maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo.

Kuna watu wengi wanaoonekana kana kwamba kuketi kwa mviringo. Ni wa jinsia ya kiume na kike, baadhi yao wanaonekana kuvalia barakoa. Mwanamke mmoja ameweza kusonga kati huku akiwazungumzia wenzake. Wanaonekana kumsikiliza kwa makini.

Watu wawili wa jinsia wa kiume wanaonekana wakipuliza dawa, wameweza kuvalia makocha yenye rangi nyeupe pamoja na mabuti ya kukanyaga majini yenye rangi nyeusi, mgongoni wameweza kubeba vipulizio dawa

Eneo hili linaonekana kuvamiwa na mafuriko, yanaweza kuwa yamesababishwa na mvua kubwa iliyoweza kunyesha au mto uliovunja kingo zake. Gari kubwa linaonekana kuanguka. Watu wanaonekana kupita kando ya gari hili wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi tofauti tofauti.

Haya ni mandhari ya ukulima. Mkulima mmoja anayeonekana kuwa wa jinsia ya kiume ameweza kuvalia gwanda spesheli lenye rangi nyeupe. Mkononi ameweza kuvalia glavu zenye rangi ya samawati ,ameweza kubeba kipulizio ya dawa chenye rangi ya manjano, anachokitumia kupulizia mimea yake dawa.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume anayeonekana kuwa mkulima yumo shambani. Ameweza kuvalia vazi speseli yenye rangi ya manjano, miwani, barakoa pamoja na glavu za rangi ya samawati. Mgongoni ameweza kubeba kipulizio cha dawa anachokitumia kupulizia mimea yake dawa.

Kuna chupa ndogo ya dawa ambayo umefunikwa kutumia ufuniko ambao una rangi ya Pinki. Chupa hii ina kikaratasi ambacho kina maandishi mengi, yaliyo katika lugha ya kimombo. Baadhi ya maandishi yanasema, Poliovac vaccine.

Kuna bidhaa za afya, ambavyo zinaonekana kuwa mezani. Kuna sindano, kuna kichupa kidogo cha dawa, kuna stetoskopu ambayo ina rangi nyekundu. Kichupa hiki, kina kalatasi nyeupe ambayo ina maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo na yanayosema , polio vaccine, injection only .

Ni hali ya kusikitisha au njia ya hamaki sana. Kuna moto mkubwa ambao umeweza kuuvamia msitu. Moto huu, unautejeteza baadhi ya miti inaonekana kuwa bado ijaweza kufikiwa na moto. Msitu ni wa maana katika mazingira yetu.

Kuna bidhaa nyingi ambazo zinaonekana kua za shughuli ya kiganga au za kitamaduni, bidhaa hizi zina rangi tofutitofauti kama vile rangi nyeupe, rangi ya hudhurungi, rangi ya samawati, rangi ya kijani, rangi nyinginezo.

Kuna mikono ya watu wawili, inayoonekana. Mikono ya mtu mmoja inaoonekana kuvalia glove zenye rangi nyeupe. Inaonekana kushikilia mikono ya mtu wa pili, ambayo inaonekana kuugua, aliyevalia glavu, ni muuguzi wa afya.

Hili linaonekana kuwa duka la dawa. Duka hili lina kuta ambazo zimeweza kupakwa rangi nyeupe. Lina dawa ambazo zina rangi tofauti tofauti pamoja na maumbo tofauti. Kuna chupa ambazo zina rangi ya hudhurungi, zingine rangi nyeupe, rangi ya samawati, rangi nyekundu pamoja na rangi nyinginezo nyingi.

Kuna meza ya udurungi, pamoja na ukuta ulio pakwa rangi ya samawati, mezani, kuna kichupa cha dawa kidogo kilicho na dawa ndani yake, pamoja na kijukaratasi kilicho chavrangi nyeupe, kando yake pia kuna makaratasi mengine ya dawa.

Wanaonekana kwa ukamilivu, ni wanawake wanne. Wanawake hawa waweza kubeba mitungi ya maji kichwani, na rangi ya manjano pamoja na rangi nyeupe. Mkitungi hii inatumika kuchota maji. Wanaweza kuwa asilia ya kisamburu, kimasai ama asilia nyingine zilizo katika maneno kama haya.

Mandhari haya ni kame. Kuna mti mmoja unaoonekana kukauka, mawe madogo madogo, ambayo ni mengi sana pamoja na nchi tambarare. Angani, kunaonekana kuwa na mawingu meupe, yanayoashiria kwamba mvua yameweza kuonyesha.

Mandhari haya ni hospitalini. Kuna mtu moja aonekana kuwa muuguzi wa afya. Ameweza kuvalia vazi spesheli yenye rangi ya cream , glavu zenye rangi nyeupe, pamoja na barakoa yenye rangi ya samawati, ukuta imeweza kupakwa rangi ya kijivu

Kuna watu wawili ambao wanaonekana kuwa hospitalini. Mmoja ni mhuguzi wa afya ambaye ameweza kuvalia miwani, barakoa ya rangi nyekundu, mavazi spesheli yaliyo katika rangi ya samawati. Anaonekana kumkagua mtoto aliye kitandani . Mtoto huyu ni mchanga. Aliyesimama kando yake, waonekana kama mamake mzazi mtoto huyu.

Kuna mtu mmoja aliyevalia shati nyekundu, anayeonekana kukiosha chumba cha usafi ambacho ni muhimu sana. Ukutani, kuna maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo. Baadhi ya mandishi hayo yanasemaa, safe water, always drink clean, treated or boiled water .

Jumba moja la ghorofa linaonekana kuporomoka kuna watu wengi ambao wameweza kuvalia mavazii spesheli ya usalama kofia ambazo ni za rangi ya manjano na nguo ambazo ni za rangi ya samawati ambazo zina mistari ya rangi ya manjano inaweza kuwa jumba hili limebomolewa au limeweza kuporomoka lenyewe.